Mwanaume amemshikilia chupa ya bia na birauli akimimina kinywaji kwenye birauli kubwa ya chuma, yupo baa ni muhudumu anayewapatia wateja kinywaji kwa kutumia birauli.

Duka linalotumika katika shughuli za uuzaji wa maziwa, ndani kuna watu wanne pamoja na madumu na vitendea kazi vinavyotumika katika uuzaji wa biashara hiyo.

Mashine ya kisasa inayotumika kwa kuuzia maziwa, ina sehemu ya kuwekea hela na sehemu ya kutolea maziwa kwa kipimo, ina rangi ya bluu, nyeupe, nyekundu na nyeusi ina picha ya ng’ombe aliyesimama kwenye majani.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ipo dukani; ambapo kuna bidhaa nyingine zilizofungwa katika pakiti tofautitofauti na zina rangi mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya watu.

Sehemu ya wazi iliyojengwa hema la miti na bati, inatumika katika shughuli za uuzaji wa samani kama vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa mbao; vipo tayari kwa ajili ya kuuzwa, kukiwa na godoro lililowekwa juu yake.

Mahali palipowekwa nguo nyingi zenye rangi tofautitofauti zipo soko; na kuna muuzaji pamoja na wateja wanaochagua nguo, sehemu ina mwanga wakutosha wa kuonesha nguo hizo vizuri kwa wateja.

Mahali palipowekwa mikoba mingi yenye rangi tofautitofauti, ipo sokoni na kuna watu wengi pamoja na wauzaji wanachagua. Sehemu ina mwanga wa kutosha wakuonyesha mikoba hiyo vizuri kwa wateja.

Watu wengi wapo sokoni, wauzaji kwa wateja, wakiuza na kuuziana bidhaa ambazo zimewekwa mezani pamoja na kwenye mifuko, yenye rangi tofautitofauti. Bidhaa zinaonekana vizuri kwa wateja.

Duka lililo na bidhaa tofautitofauti za matumizi ya nyumbani zilizofungwa katika vifungashio na zingine zimewekwa katika vibakuli, zimepangwa kwenye shelfu zikionesha kwa kila moja na bei zake pamoja na maelekezo, zingine zikiwa tu zimeonekana wazi.